Mwanamke ambaye amevaa sweta ya rangi ya machungwa, ameinama chini ya ng'ombe ambayo anakamua na ni ya rangi ya hudhurungi. Miguu ya ng'ombe ya nyuma imefungwa na kamba na zingine ziko ndani ya zizi.

Mtu ameshika ndizi ambayo imekomaa nusu na nusu ingine haijakomaa. Ile iliyo komaa ni ya rangi ya machungwa na ile haijakomaa ni ya rangi ya kijani kibichi.

Wanawake ambao wamevaa magwanda ya rangi nyeupe na huku wamejifunga barakoa kwenye midomo yao. Wanapima maziwa kutoka kwa karai kubwa, kuenda kwa vikaratasi vidogo, ilhali watu wamesimama nyuma yao.

Kwenye meza ya mbao ambayo ni ya rangi nyeupe, pamewekwa ndizi mbili ambazo zimeiva na ni za rangi ya machungwa. Ndizi zenyewe zimeiva hadi zikapasuka ngozi yake.

Migomba ya ndizi, iliyokomaa na ingine changa, imepandwa katika shamba la mchanga ya rangi ya kahawia. Migomba ina majani ya kijani kibichi, ilhali ingine majani yake imekauka.

Kwenye shamba; pamepandwa mahindi, na katikati imea wingine iko ndani. Na kando ya shamba hili kuna miti ya kijani, mbichi ambayo ime.

Watu wanashukisha mikunga ya ndizi, kutoka ndani ya gari ambayo ni ya rangi ya samawati na ingine rangi ya kijani kibichi, huku wakiipanga kwenye soko. Ndizi zenyewe hazijakomaa na zingali kijani kibichi.

Mashina ya ndizi ambazo hazijakomaa na ni za rangi ya kijani kibichi. Zimekatwakatwa zikawekwa chini kwenye shamba la matawi ambayo imekauka.

Mkunga wa ndizi ambao ndizi yake bado ni mbichi na ingali kijani kibichi. Umefunikwa na karatasi ambayo imechakaa na ni ya rangi ya buluu, na kuna mikunga ya ndizi nyinginezo na migomba ya ndizi katika hili shamba.

Ng'ombe mbili za rangi nyeusi na madoadoa nyeupe zimelala kwenye mchanga ambao uko na unyevunyevu na kando yake nyasi ambayo ni ya kijani kibichi inamea kwa umbali.

Mkunga wa ndizi, ulio na ndizi tamu ambazo zimeiva na ni za rangi ya machungwa, umesimamishwa mbele ya nyumba ya matofali kwa sakafu.

Mashina ya ndizi ambazo bado hazijakomaa na zingali rangi ya kijani kibichi, zimekatwa na kuwekwa kando ya shamba chini ya mti.

Ng'ombe za rangi ya hudhurungi na madoa doa nyeupe. Zinaoshwa na mkulima ambaye anatumia maji kutoka kwa mfereji na huku amevaa sweta ya rangi ya blue na long'i nyeusi.

Ndizi ambazo zimeiva na zina rangi ya machungwa, zimetandikwa juu ya gunia nyeupe kando ya ghorofa, kwa ajili ya uuzaji.

Mkulima ambaye amevaa kabuti na pampu kwenye mgongo yake, anainyunyizia ng'ombe dawa. Ng'ombe ipo ndani ya zizi na nje ya zizi pamepandwa miti ya kijani kibichi.

Migomba ya ndizi ambayo ingali changa, ipo ndani ya shamba na mchanga wenyewe unakaa umetengenezwa vizuri. Mkulima amesimama mbele ya migomba huku akitengeneza chombo.

Mama ambaye amevaa tshati ya rangi nyeupe na miwani ako katika shamba la migomba ya ndizi huku ameshikilia mkunga wa ndizi ambao haujakomaa na ndizi zake zingali kijani kibichi.

Mkulima amesimama kando ya mgomba wa ndizi, huku ameshika mkungu wa ndizi, ambao bado uko juu ya mgomba na ungali kijani kibichi na hujakomaa na kando yake mna kibanda cha miti.

Ndizi ambazo haziijakoma na bado ingali katika rangi ya rijani kijani kibichi ziko katika kwa mgomba wa ndizi ambao bado ziko kwa shamba, ndizi zingine zimeelekea kukoma.

Ndani ya chumba chenye ukuta za rangi nyeupe, mtu ambaye amevaa wagwanda ya rangi nyeupe na amefunika kichwa chake, anapima maziwa kwenda ndani ya galoni.

Mkulima ambaye amevaa shati ya rangi ya samawati na kofia nyeupe na miwani, ako katika shamba la migomba ya ndizi, huku ameshikilia mkunga wa ndizi ambao anaingiza kwa karatasi ya rangi ya manjano.

Mama, anakata mkunga wa ndizi kutumia kisu kutoka kwenye mgomba wake, kando yake mama mwingine amebeba mtoto mgongoni, na kuna watu wanapita hapo karibu, kwenye kibao kimeandikwa ahadi Kenya trust.

Katika soko, mama ambaye amejifunga kitambaa cheusi kwa kichwa yake na amevaa shati ya rangi nyekundu anapanga ndizi tamu ambazo zimeiva nani za rangi ya manjano kwenye gunia ya rangi nyeupe. Na nyuma yake wamama wenzake wanafanya biashara.

Ng'ombe za rangi nyeusi, nyeupe na uthurungi ambazo zina pembe refu zinakula chakula ambayo iko ndani ya takataka ambayo imetupwa kando ya uwanja.

Ndizi ambazo zimeiva na ni za rangi ya machungwa. Zimepangwa kwenye sakafu ndani ya chumba ya rangi nyeupe na zingine zimepangwa ndani ya kreti ya rangi ya kijivu.

Kwenye shamba pamepandwa nyasi ya ng'ombe, migomba ya ndizi, mahindi na kando pamepandwa miti. Katikati ya shamba pamelimwa na mchanga ingali ni kavu.

Ndani ya shamba kumepandwa mgomba wa ndizi ambao umeegemezwa mti ambao umekauka. Mgomba umeweka ndizi ambayo haijakomaa bado na ingali kijani kibichi.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa kofia, ako ndani ya mahindi ambayo matawi yake ni ya rangi ya kijani kibichi, na mkononi mwake amebeba mahindi ambayo amevuna, na ingine iko kwenye mti wa mahindi.

Mkono ambao umeshika mgomba wa ndizi, ambayo imewekwa kwa mchanga ulio kauka. Nusu ya hii ndizi imekomaa na i, iko rangi ya manjano, na ingine ingali kijani kibichi ambayo haijakomaa.

Mchuuzi wa maziwa amebeba ngaloni ya maziwa huku akimwaga kwenda kwa sufuria ambayo iko na kichungi na kando yake kuna mbao ambazo zimewekwa kusimamisha ngaloni.

Mkulima ambaye amevaa sweta ya rangi nyekundu, anashukisha maziwa kutoka kwa lori akimpa mnunuzi ambaye anayachunga kwa kichungi, kwenda kwa sufuria kubwa.

Ndani ya zizi la ng'ombe, ng'ombe amefungwa kamba kwenye kichwa yake, huku mashine ya kukamua imewekwa kwa matiti yake huku ikikamua maziwa.

Ndani ya zizi la ng'ombe. Ng'ombe nyeupe na nyeusi zinakula nyasi ambayo imekauka na mbele yake kuna chakula ambacho kimewekwa ndani ya gunia nyeupe na maandishi juu yake ya rangi nyekundu na rangi kijani kibichi.

Migomba ya ndizi iliyo na matawi ya kijani kibichi na ingine imekauka na ni ya rangi ya kahawia, imepandwa kando ya miti mirefu iliyo ya kijani kibichi.

Mama anachonga ndizi ambazo amepanga ndani ya sufuria kwa ajili ya kupika. Nyuma yake kuna migomba ya ndizi na mchanga wenyewe unaonekana umekauka na ni wa rangi ya samawati.

Mkulima anapanga mashina ya ndizi, ambazo bado hazijakomaa na zingali rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuuza ama ajili ya biashara.

Ndani ya zizi, kuna ng'ombe za rangi nyeusi na nyeupe. Mkulima ambaye amevaa kabuti nyeusi, anazigeuzia nyasi. Na nyuma ya zizi pamepandwa miti na migomba ya ndizi.

Ndizi ambazo ni za rangi ya machungwa zimewekelewa juu ya gunia nyeupe na kando yake mama amewekelea mikono juu ya kreti iliyo na ndizi zingine ndani na mzee amesimama kando yake.

Migomba ya ndizi imepandwa kwa mpangilio ndani ya shamba. Migomba ingine ingali changa na ingine imeweka mikungu ya ndizi, ambayo bado haijakomaa na ingali kijani kibichi.

Ndani ya sufuria ambayo ni nyeupe, kuna maziwa ambayo imeganda na imeshikana na imewekwa kando ya meza ambayo ni ya rangi ya samawati.

Ng'ombe za rangi nyeupe na zingine za rangi nyeusi ziko ndani ya zizi, huku zikikula nyasi na watu wanatembea katika nafasi ilioko katikati ya zizi.

Mkulima ameketi huku akikamua ng'ombe maziwa. Ng'ombe yenyewe ni ya rangi nyeusi na madoadoa nyeupe na ameifunga miguu yake ya nyuma na kamba.

Ndani ya shamba yamepandwa migomba ya ndizi kwenye mashimo yaliyo na takataka na ndizi zenyewe hazijakomaa zingali kijani kibichi.

Mkulima amebeba mtungi wa rangi ya Samawati na ufuniko wake ni wa manjano huku akinyunyizia ng'ombe maji au dawa ambao wako katika zizi.

Mkulima ambaye amevaa kofia nyeupe na ya samawati, ameinama chini ya ng'ombe nyeusi huku akikamua. Ng'ombe yenyewe imefungiwa ndani ya zizi na nyororo.

Mikungu ya ndizi ambayo ndizi zake bado zingali kijani kibichi, imepangwa katika soko na kando kando watu wamesimama ama wachuuzi wako katika vibanda zao.

Migomba ya ndizi imepandwa kando ya nyumba yenye mabati ya rangi ya kahawia na chini yake nyasi ya ng'ombe imewekwa chini ya mabati nyeupe.

Ndani ya shamba pamepandwa migomba ya ndizi. Kuna mikunga ya ndizi ambayo ndizi zake zimekomaa na ni za rangi ya manjano na zingine zingali kijani kibichi.

Ng'ombe za rangi nyeusi na nyeupe. Zipo katika zizi zinakula nyasi na mkulima anazigeuzia nyasi yenyewe na nyuma ya zizi pamepandwa migomba ya ndizi.

Ndani ya shamba pamechimbwa mashimo ambapo pamepandwa migomba ya ndizi na kando pamepandwa miti na nyasi ambayo ni ya ng'ombe.

Mama ambaye amevaa shati ya rangi nyeupe, anapanga shada za ndizi, ambazo zimeiva na ni za rangi ya majano na nyuma yake, kuna kibanda na mti ulio wa kijani kibichi.

Mkulima anatumia kisuguo cha rangi ya buluu kusugua ngozi ya ng'ombe ya rangi ya kahawia, huku ikinyunyiziwa maji kutoka kwa mfereji.

Chini ya miti ya kijani kibichi, kuna kibanda ambacho kimetengenezwa na miti iliyokauka na chini ya kibanda kuna ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe na kando yake, mabati ya nyasi

Mahindi imeanikwa chini kwa mchanga , mtu anadondoa mahindi ambayo imegeuka rangi nyeusi kutokana na kuharibika ,na chini ameweka vitu za kutembelea za mbao.

Mtu ambaye amevaa kofia ya rangi nyekundu na nguo nyeusi ameketi chini huku akikamua ng'ombe ambayo iko ndani ya zizi na maziwa anayakamua kwenda kwa kibuyu nyeupe.

Kwenye shamba pamepandwa migomba ya ndizi ambayo imemwagiliwa mbolea na kando yake kuna karatasi nyeusi ambazo zimewekwa mbele ya kufunika migomba.

Dereva wa pikipiki ambaye amevaa kofia ya rangi ya blue , amefunga galani za maziwa juu ya pikipiki pamoja na gunia na mbele yake kuna magari ndogo na trela kubwa.

Mikunga ya ndizi, ambayo imesimamishwa kwenye uzio wa miti ambayo imezeeka. Mikunga yenyewe ni ya kijani kibichi, na juu ya mkunga mmoja kuna ndizi ambayo imeiva.

Katika shamba ambalo udongo wake umekauka. Pamepandwa migomba ya ndizi. Ingine imeweka mikunga ya ndizi ambayo bado haijakomaa na ingali ya rangi ya kijani kibichi.

Zizi la ng'ombe limetengenezwa katika uwanja tambarare. Ng'ombe anakula chakula huku kando yake kumewekwa mtungi nyeupe na ingine ya rangi ya machungwa.

Mikunga ya ndizi imepangwa foleni kwenye mchanga ambao umekauka. Mikunga yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi na ndizi ambazo zimekomaa, na kando ndizi zimetolewa kwenye mkunga zikawekelewa juu ya mchanga.

Soko ya matunda ya aina kama vile ndizi, kitunguu, machungwa, maembe. Ndizi zingine zimeiva na ni za rangi ya machungwa na zingine ni za rangi ya kijani kibichi ambazo zinaweza pikwa.

Mgomba wa ndizi ambao umesindiliwa na mti na ungali umeweka mkunga wa ndizi mbichi ambayo bado ingali kijani kibichi na kando yake pamepandwa nyasi na miti.

Jua limewaka katika shamba ambalo limelimwa katikati na kando yake kuna migomba ya ndizi, nyasi na miti nyingine ya kijani kibichi.

Wachuuzi wanapanga mashina ya ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, kando ya gunia nyeupe na kikapu cha rangi ya blue , ilhali watu wengine wameketi nyuma yake.

Kwenye shamba ambalo mchanga wake umekauka kuna mashimo ambayo pamepandwa migomba ya ndizi. Ingine ni changa na ingine imekua, ambayo ni ya kijani kibichi

Katika shamba, pamepandwa miti ya aina mbalimbali, na kando pamepandwa migomba ya ndizi ambayo bado haijawekwa mikunga ya ndizi.

Ng'ombe zimelala ndani ya zizi ambalo lina nyasi iliyokauka na nje ya zizi kuna nyasi iliyo mbichi ya rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya zizi la ngombe, mkulima anaosha ngombe maji kutoka kwa mfereji. Ngombe yenyewe ni ya rangi nyeusi namadoadoa nyeupe.

Mkulima amesimama kando ya shamba la migomba ya ndizi, huku mkono wake wa kulia umeshikilia mkunga wa ndizi. Ndizi yenyewe imeekelewa mti ambao umekauka.

Mkunga wa ndizi ambayo haijakomaa na ingali bado kijani kibichi imefunikwa karatasi ya bluu kuikinga kutokana na ndege kukula ama wadudu kuivamia.

Ndizi ambayo haijakomaa na ingali ya kijani kibichi Iko juu ya mgomba wa ndizi ambayo matawi yake imekauka na ingine Bado ingali ya kijani kibichi.

Mitungi ya maziwa imesimamishwa mbele ya duka ambalo ni la milango ya kijanikibichi. Na kando yake penye ukuta kumechorwa ng'ombe, na watu wawili wameinama mbele ya chumba hicho.

Ng'ombe tatu ambazo ni za rangi nyeusi na madoadoa nyeupe, zimewekewa mashine za kukamua kwenye matiti zao, huku wakulima wakitoa maziwa kwenye zizi.

Kwenye zizi la ng'ombe, ndama ambao ni wa rangi nyeusi na madoadoa nyeupe wanatembea katika mchanga ambayo ina unyevunyevu na matope kidogo.